Boksi la dawa na kichupa kidogo cha dawa za kwa ajili ya mifugo, inayotumika kuua vijidudu vidogovidogo.

Duka kubwa lenye bidhaa za mifugo zilizopandwa katika rafu mbalimbali, bidhaa za aina tofauti kwenye chupa, vifungashio vimepangwa kwenye umakini mzuri.

Mahindi yaliyovunwa yametundikwa katika miti kwa ajili ya kuanikwa ili yakauke vizuri kwa ajili ya kuuza sokoni, yamekuwa na rangi nyeupe ikiashiria ukaukaji wake vizuri.

Mwanamke mtu mzima akipita kwenye shamba lililopandwa nyanya ambazo zinaoneka zikiwa zimeiva, akipita huku akijaribu kukusanya nyanya ambazo zimeiva, kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni.

Mkulima wa kiume aliyevaa mabuti meusi amesimama kati ya shamba la mahindi, mimea iliyo mrefu yenye afya ikionyesha ukuaji mzuri wa mazao na mkulima akikagua mazao hayo.

Mkulima akifurahia uvunaji wa viazi mviringo katika shamba lake lililokuwa limestawi vizuri.

Shamba kubwa la miche aina ya nyanya, ikiwa imepandwa katika magunia, nyanya hizi zimestawi nyingine zikiwa nyekundu na nyingine zikiwa za kijani bado hazijaiva kwa ajili ya kuvunwa.

Kilimo cha maembe yaliyostawi vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na mwanamke na mwanaume, wameshikilia maembe hayo ili kupeleka sokoni na kuwasambazia watu mbalimbali.

Mkulima kwenye shamba lake la migomba ya ndizi, akipalilia na kuipanda kuitia mbolea na kuimwagilia, kwaajili yakuuza kwa watu mbalimbali.

Shamba kubwa lenye miche iliyochipuka na mfumo wa umwagiliaji unaotumia maji kama bomba madogo madogo yenye rangi nyeusi, na sehemu ya kushikilia kijani yaliyosambazwa katika shamba zima na shamba lililozungukwa na miti mbalimbali.

Mwanaume mwenye umri wa kati akiwa amevaa ovaroli ya bluu huku amebeba tikiti na matikiti mengine yakimzunguka, akiwa kwenye shamba kubwa la matikiti yaliyovunwa kwa ajili ya kuuzwa.

Mfumo wa kilimo wa kisasa ulio na mashine kama roboti zinazotumika kuangalia mimea iliyopangwa na mfumo wa haidroponi iliyostawi na kupata rangi ya kijani uliyokolea.

Bwawa la samaki wadogowadogo ambao wanatunzwa kwa mashine mbalimbali, bwawa hili lina sehemu ya kuchuja maji yawe masafi. Liko wazi kuruhusu hewa ipite.

Shughuli ya upandaji wa miti na kitalu cha mimea watu, wakifanya kazi katika eneo lenye mimea midogo midogo iliyopo katika mifuko meusi tayari kwajili ya kupandikizwa.

Mimea aina ya mboga za majani zilizopangwa katika rafu tofautitofauti, zikiashiria mfumo wa haidroponi zilizowekwa katika shelfu ambazo zinapitisha maji yenye virutubisho ndani yake.

Mboga ya majani iliyokuzwa kwa mfumo wa “hydroponic”mfumo huu husaidia mmea kukua Katika nafasi ndogo na kumea vizuri.

Mkulima akiangalia na kutunza shamba kubwa la kahawa, ambalo ni zao la kuuza. Shamba hili limestawi vizuri, kahawa zimeanza kuiva zikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kiwandani.

shamba kubwa la migomba iliyomea matunda mengi mabichi, yanayoning'ia kwenye mashina na kilimo hichi ni kwaajili yakuuza kwa watu mbalimbali.

Shamba la pilipili hoho likilimwa ndani chafu. Pilipili hoho za rangi ya njano zikiwa kwenye mimea iliyopangwa kwa safu na njia katikati ya safu hizo ikitumia aina ya umwagiliaji wa matone.

Mandhari ya savana yenye mti kubwa wa kashia ukiwa na matawi mengi yaliyotanda na majani mengi ya kibesi. Kuna milima hafifu, miti mingine iliyokaribu yake na viota vya ndege.

Anga jeupe lenye mawingu ya bluu, ziwa lenye maji tulivu lililozungukwa na miti na mawe ya aina mbalimbali kutoka kwenye miamba, ikitoa mtazamo wake kwenye ziwa na mazingira yake.

Mandhari ya mbuga za wanyama yenye wanyama wa aina tofautitofautitofauti; tembo, kifaru. Miti iliyostawi na kuchanua, mlima Kilimanjaro wenye theluji juu yake.

Mandhari ya wazi aina ya savana yenye mti wa akashia uliosimama katikati; sehemu pana ya tambarare yenye nyasi kavu, yenye mazingira ya wazi yasiyo na miti mingine mingi, anga tulivu ikiwa ya bluu safi. Ikionesha hali ya hewa ya utulivu.

Kundi la twiga watano wakisimama katika mazingira ya wazi aina ya savvana au mbuga ya wanyama, nyuma yao kuna mandhari mapana ya milima na mimea, anga la bluu na milima hiyo ikiwa na miti aina mbalimbali.

Mfuko mkubwa wa rangi ya udongo na rangi ya kijani, wenye maandishi mbalimbali, uliojaa mbegu za njegere kilo mbili, zenye ubora mkubwa, na ulioidhinishwa na chata ya Tanzania.

Shamba kubwa lenye mimea na udongo, na mfumo wa umwagiliaji wa matone na mimea midogo midogo iliyochipuka, watu mbalimbali wanaosimamia na kuangalia mimea hii.

Banda la mbwa lililojengwa kwa mbao za rangi ya udongo, na lililoezekwa kwa mabati, ikiwa na milango miwili na yenye maandishi "J&H" kwa mbele, ikiwa na vyombo vya chuma mbele yake vikiashiria chakula cha mbwa.

Ndege rangi ya bluu na kijivu sehemu zake za juu na tumbo jeupe lenye michirizi ya kahawia, amejipumzisha kwenye tawi la mti, akiwa kwenye mazingira ya asili na miti mingine ikiwa kwa nyuma.

Nyani mwenye rangi ya bluu, macho ya kahawia na manyoya yaliyochambuka, akiwa kwenye majani marefu yalionyooka akiwa amesimama akitazama kitu.